Sehemu ya kutolea huduma ya kifedha kuweka na kutoa ikiwa na bongo lililo na picha ya mnyama aliye na rangi nyeupe na mistari meusi, na katika bango ilo kukiwa na maandishi yanayoielezea benki hiyo.

Jengo la kuuzia pombe lililo na kuta za rangi ya njano na makochi ya rangi ya kahawia na rangi ya maziwa, huku kukiwa na meza ndogo zilizo na vinywaji vya pombe juu, na sehemu ya kaunta kukiwa na chupa za vinywaji mbalimbali.

Sehemu ya kuuzia magari, yaliyo na gari moja lililoegeshwa mahali apo na huku mlango wa gari hilo ukiwa umeachwa wazi na sehemu za siti za abiria zikionekana huku kukiwa hakuna watu ndani ya gari hilo.

Sehemu ya banda kubwa la kuuzia magari lililo na sakafu yenye rangi ya kijivu na katika uwanja huo, yakionekana magari yaliyowekwa yenye rangi nyekundu na kando yakionekana madirirsha na kuta za banda hilo.

Sehemu ya wazi ya kuuzia magari iliyo na uwanja usio sakafiwa, na kando kukiwa na ukuta wa matofali, na katikati ya uwanja huo kukiwa na magari madogo yenye rangi nyeusi. Na pembeni kukionekana gari lililo na bodi la rangi ya kijivu.

Sehemu ya kuuzia magari, yakionekana magari yaliyopaki pembeni, na huku moja ya magari hayo likiwa na mlango wazi sehemu ya mbele, na kuonekana sehemu ya dereva na upande wa abiria.

Jengo kubwa la kuuzia magari, lililoezekwa kwa paa na vyuma juu, na kando kukiwa na kuta zenye rangi nyeupe na juu vidirisha vidogo vya kioo na katika uwazi kukiwa na magari yaliyopaki moja likiwa na rangi nyeupe.

Sehemu kubwa ya wazi ya kuuzia magari iliyokando ya majumba makubwa ya ghorofa, na huku sehemu hiyo ikiwa imezungushiwa wigo mfupi wa kuta ndogo na minyororo na ndani ya sehemu hiyo kukiwa na magari yenye rangi nyeupe.

Jengo kubwa lenye sehemu ya kuuzia magari, lililo na chumba chenye rangi nyeupe na sakafu iliyowekwa tarazo za rangi nyeupe, na ndani ya chumba hicho kukiwa kumeezekwa paa lenye rangi ya kijivu na taa na huku ndani kukiwa na magari mawili yenye rangi nyeusi.

Sehemu ya uwazi iliyo na baraza kubwa la kuuzia magari na huku katika baraza hilo kukionekana magari yenye rangi nyeupe na moja lenye rangi nyeusi huku magari hayo yakiwa yanaonekana sehemu ya nyuma.

Sehemu ya banda la kuuzia magari, lililoezekwa kwa mabati na kuzungushiwa wigo wa mabati na ndani ya banda hilo lililosakafiwa kukiwa na gari lililo na mlango wazi sehemu ya dereva, na pembeni yake kukiwa na gari jingine lililofunikwa na turubai lenye rangi ya kijivu.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, lililo na mashine ya kuuzia maziwa iliyoko kwa nje yenye rangi ya kijivu na rangi ya bluu na huku kukiwa na maandishi yaliyo na rangi nyeupe na sehemu ya chini kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na banda la chuma, lililo na milango ya rangi ya kijani na sehemu ya ndani kukiwa na rangi nyeupe; pia sehemu ya nje kukiwa na mashine ya kuuzia na kununulia maziwa., na kando kukiwa na watu wawili waliosimama huku wakiongea.

Banda la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililoezekwa kwa mbao na mabati na likiwa na milango mikubwa mbele yenye rangi ya bluu bahari na kijani na kando kukiwa na madumu makubwa ya vyuma yenye mifuniko yaliyopangwa. Na mbele kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa na huku kukiwa na watu wengi waliyosimama mbele ya mashine hiyo.

Sehemu ya nje ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, kukiwa na varanda ndogo iliyosakafiwa vigae vya rangi ya maziwa. Huku kukiwa na mashine ya kununulia maziwa yenye rangi ya bluu na maandishi meusi na kwa chini kukiwa na picha ya vikombe vinavyomiminwa maziwa ndani yake.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo katika jengo kubwa la ghorofa, huku duka hilo likiwa limeezekwa kwa bati, ikiwa na milango ya chuma yenye rangi ya bluu na katika mlango mmojawapo akionekana mwanaume aliyesimama amevaa tisheti nyeupe yenye mistari ya bluu, huku kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa kwa ndani.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, lililoezekwa kwa mabati na pembeni kukiwa kumefungwa mavyuma, na huku kando kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, huku akionekana mtu aliyevaa shati jeupe akiwa na kikombe akichukua maziwa katika mashine hiyo.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na mashine za kuuzia maziwa na moja pembeni kukiwa na jokofu lililo na madumu ya maziwa huku mashine hiyo ikiwa ina rangi ya bluu bahari na nyeupe na moja ya mashine hiyo kukiwa na picha ya ng'ombe mweusi anaekula majani.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ikiwa sehemu ya nje huku zikionekana mashine mbili za kuuzia na kununulia maziwa zenye rangi nyeupe, kijani na maandishi ya bluu na moja ya mashine ikiwa imefungwa na moja inayotumika, akionekana mwanamke aliyeweka dumu lililo ja maziwa huku akiendelea kununua maziwa katika mashine hiyo.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na banda lililo na mlango wazi, mlango wenye rangi ya kijivu na nje ya duka hilo kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya pinki, nyeupe na sehemu ya chini kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na kahawia anayekula majani.

Chumba cha duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe kilicho na kuta za matofali na fito nyeupe na sakafu yenye rangi ya kahawia, na ndani ya duka hilo kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa ya ng'ombe yenye rangi nyeupe na bluu, na huku akionekana mtu ndani ya duka hilo.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na mashine ya kununulia na kuuzia maziwa yenye rangi nyeupe na sehemu ya juu kukiwa na rangi ya bluu na maandishi meupe na kijani, na huku wakionekana watu wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wanatumia mashine hiyo.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya moto, iliyo na banda kubwa lililoezekwa kwa mabati na kuta, na huku mbele ya duka hilo kukiwa na mlango mweupe wa chuma ulio wazi, na ndani watu wamekaa na wateja wanaonunua maziwa, mmoja akiwa akiwa amevaa koti lenye rangi nyeupe.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililoezekwa kwa bati na kujengwa kuta za matofali kukiwa na mlango wa rangi ya bluu bahari ulio wazi na ndani ya chumba hicho akionekana watu waliosimama mlangoni na sehemu ya nje kukiwa na pikipiki iliyofungwa kitu cheupe katika siti.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, lililo na kuta nyeupe na michirizi ya kijani sehemu ya nje, huku kukiwa na mlango ulio wazi na dirisha dogo la vioo likiwa wazi na kando ya dirisha hilo akiwa amesimama mwanaume mwenye shati la bluu, na sehemu ya mlangoni kwa ndani akionekana mtu aliyesimama katikati ya mlango.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kuuzia maziwa ya ng'ombe, huku yakionekana mashefu yaliyo na rangi ya bluu, yaliyopangwa mifuko na magaloni yenye maziwa, na huku wakionekana mtoa huduma aliyevaa koti lenye rangi nyeupe, akiangalia maziwa hayo.

Sehemu ya chumba cha duka lililo na kuta nyeupe, duka hilo la kuuzia maziwa ya ng'ombe na mbele ya duka hilo kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa, yenye rangi ya bluu bahari na mbele ya mashine hiyo, akionekana kijana aliyevaa fulana nyeupe akiwa ananunua maziwa katika mashine hiyo.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe na huku pembeni kukionekana mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi nyeupe na bluu na huku mbele ya mashine hiyo wakionekana watu wawili mwaume mwenye shati jeupe na mwamke aliyefunga nywele huku akiangalia mashine hiyo ya kuuzia maziwa.

Eneo la wazi lililo na sakafu iliyotengenezwa kwa vigae, na huku kando kukionekana magari mawili ya usafiri, moja likiwa basi lenye rangi ya zambarau na kando kukiwa na gari dogo la mizigo na huku katikati kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na picha ya ng'ombe.

Duka kubwa la kuuzia maziwa ya ng'ombe, lililo na kuta za rangi ya bluu bahari kwa nje, na huku yakionekana maputo yenye rangi ya bluu na nyeupe, yaliyopambwa. Na mbele ya duka hilo lililo na madirisha ya vioo, wakionekana watu waliosimama wakisubiri huduma.

Chumba cha duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, huku ndani kikiwa na kuta zenye rangi nyeupe na juu ya paa kukiwa na taa ndogo zinazowaka, na pembeni kukiwa na mashelfu yaliyo na bidhaa mbalimbali ya aina ya mafuta ya kujipaka, na katikati kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa, huku wakiwa watu wameishika.

Sehemu ya nje ya jengo lenye duka la kuuzia maziwa ya ng’ombe, huku nje kwa sehemu ya mbele kukiwa na mashine mbili za kununulia maziwa, zenye rangi ya bluu bahari na bluu. Huku mbele kukiwa na picha za ng’ombe aliye na rangi nyeupe na kahawia, akila majani.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na mlango wazi wenye rangi ya maziwa na maandishi meusi juu, na ukuta kwa nje ukiwa na rangi ya kijani na mlango mkubwa wa chuma wenye rangi ya kijivu. Na huko akionekana mtu mwenye fulana nyekundu akiingia ndani ya duka hilo.

Sehemu ya chumba cha duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililonakuta za rangi ya maziwa na mbele ya kuta hizo kukiwa na shelfu ya rangi ya kahawia, iliyopangwa madumu yaliyo na maziwa na meza kubwa sehemu ya mbele kwa bidhaa ndani yake na nyuma kukiwa na wanaume wawili.

Banda dogo la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililotengenezwa kwa vyuma vyenye rangi ya maziwa na nyeupe na kuezekwa na bati juu. Na kando kukiwa na ukuta wa matofali na mbele ya banda hilo kukiwa na madirisha mawili yaliyowazi, na huku kukiwa na watu wanaonunua maziwa hayo kwa nje.

Chumba cha duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, kilichosakafiwa na tarazo za rangi ya kahawia, na huku mbele ya mlango wa duka hilo kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa iliyo na na rangi nyeupe na bluu.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, huku ikionekana sehemu ya nje kukiwa na mapipa madogo ya chuma yaliyopangwa mstari, huku yakiwa yamefunikwa juu. Na kando kukionekana mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi nyeupe; maandishi ya bluu, mekundu na kijani.

Duka kubwa la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na milango wazi ya chuma yenye rangi ya kijani, na mbele ya milango hiyo kukiwa na picha za ng'ombe na picha za maandishi meupe yenye rangi nyekundu, na ndani kukionekana mashine za kuuzia maziwa hayo ya ng'ombe na mtu aliyeinama.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe iliyo na mashine ya kuuzia maziwa, ikiwa ndani ya chumba chenye kuta za rangi nyeupe na huku mashine hiyo ikiwa na rangi ya bluu na nyeupe, na mbele kukiwa na picha ya ng'ombe na kando kukiwa na vichaka vya majani.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng’ombe, lililo na mashine ya kuuzia maziwa hayo kwa nje. Mashine hiyo ikiwa na rangi ya bluu bahari na rangi nyeupe, na maandishi meupe. Huku chini kukiwa na picha ya mtoto aliyeshika glasi yenye maziwa.

Sehemu ya chumba kilicho na mashine ya kuuzia na kununulia maziwa aina ya ng'ombe, iliyo na mashine yenye milango yenye rangi ya bluu bahari na kwa chini kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi akila majani na huku kando kukiwa na meza na benchi la kukalia.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, lililo na banda lenye rangi nyeupe kwa nje na rangi ya bluu, na huku kukiwa na maandishi yenye rangi nyeupe na mbele ya banda hilo kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani, na ndani kukionekana chombo kilicho na maziwa juu ya meza.

Duka kubwa la kuuzia maziwa ya ng'ombe huku likionekana sehemu ya nje kukiwa na kuta nyeupe na rangi ya njano, na baadhi ya milango na madirisha ikiwa imepakwa rangi ya kijani, na kando ya duka hilo kukiwa na nguzo ya umeme na mbele katika mlango wakionekana watu waliosimama.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, lililo na kuta zenye rangi ya maziwa na huku mlango wa duka hilo ukiwa wazi wenye rangi ya kijani. Na pembeni karibu na mlango kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi nyeupe na rangi ya bluu, na huku mlango wa duka hilo ukiwa wazi.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, na nje ya duka hilo kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa iliyo na rangi ya bluu bahari na maandishi meupe na nyuma ya mashine hio akionekana mtu aliyekaa katika kiti.

Duka la maziwa ya ng’ombe, huku likiwa na mlango wa mbao ulio wazi. Na ndani ya duka hilo akionekana mtu aliyevaa sweta la rangi ya kijivu, huku mkononi akiwa ameshika chujio na glasi, na akiwa ameshika chombo cha plastiki; akiwa anachuja maziwa hayo ya ng’ombe. Na ndani ya duka hilo kukionekana bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya wazi iliyo na fanicha aina ya kitanda cha mbao chenye rangi ya kahawia na kando ikionekana pikipiki zilizopaki, moja ikiwa imefunga mbao sehemu ya nyuma na huku kando kukiwa na vichaka vya miti yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya wazi ya kutengenezea na kuuza fanicha, huku katika eneo hilo kukiwa na baadhi ya fanicha, meza kubwa iliyoungwa kwa mbao nyingi, na sehemu ya chini kufunikwa na mbao ambazo hazijapigwa randa.

Banda kubwa la kuuzia fanicha lililoezekwa kwa bati na kushikiliwa na nguzo pembeni, na huku ndani ya banda hilo kukiwa na makochi yenye rangi nyeupe, na nyuma kukiwa na kitanda chenye rangi nyekundu.

Sehemu ya wazi ya kuuzia fanicha, iliyo na eneo lililo mbele ya maduka yenye rangi ya bluu na nyeupe na huku fanicha hizo za makochi zilizofungwa kwa vitambaa vyenye rangi; nyekundu, nyeupe na nyeusi na akionekana kijana aliyekaa juu ya makochi hayo.

Sehemu ya kuuzia fanicha, iliyoezekwa kwa mabati na kushikiliwa na nguzo za mbao, na pembeni kukiwa na wigo wa mabati, na katikati ya uwanja kukiwa na vitanda na makochi, yaliyofunikwa vitambaa vyenye rangi ya kijivu na juu kukiwa na vimito vidogo vya rangi ya karoti pamoja na kijivu.

Sehemu ya chumba cha kuuzia fanicha kukiwa na viti viwili vya mbao, na kando vikionekana vitanda vya mbao na huku sehemu hiyo ya chumba ikiwa chini ina sakafu ya vigae vya rangi ya kijivu na kuta zenye rangi nyeupe.

Sehemu ya wazi ya kuuzia fanicha, kukiwa na vitanda vilivyo na sehemu mbili, sehemu ya juu na ya chini, huku pembeni kukiwa na ngazi za kupandia sehemu ya juu.

Sehemu ya kuuzia fanicha iliyo wazi sehemu ya mbele na upande kukiwa na mabati yenye rangi ya bluu na ndani ya banda hilo lililo na sakafu ya mbao, ukiwa na viti vilivyotengenezwa kwa vitambaa vya rangi ya kijivu na juu kukiwa na vimito vidogo vya rangi nyekundu na njano.

Sehemu ya wazi ya kuuzia fanicha iliyo na meza zilizotengenezwa kwa mbao, na viti vilivyozunguka meza kubwa vyenye rangi ya kahawia, na chini kukiwa na sakafu yenye rangi ya kijivu. Pia, kando vikionekana baadhi ya viti vyenye rangi ya kahawia.

Sehemu ya wazi ya kuuzia fanicha iliyo na makochi yenye rangi nyeusi, nyeupe na kando kukiwa na gari lililopaki na pembeni kukiwa na miti iliyokatwa mifupi.

Sehemu ya kuuzia fanicha iliyo na uwanja ulio na vumbi, na kando kukiwa na fanicha za aina mbalimbali, huku kikionekana kitanda kimoja cha mbao, chenye rangi ya kahawia na chaga za mbao zenye rangi nyeupe.

Sehemu ya wazi ya kuuzia fanicha mbalimbali ilio sakafiwa kwa vigae vyenye rangi nyeupe na kijivu, na huku yakionekana makochi yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya kijivu na vimito vidogo vyenye rangi ya njano; juu ya makochi hayo na nyuma ikionekana meza yenye viti vya mbao.

Sehemu ya wazi ya kuuzia fanicha mbalimbali, iliyo na sakafu ya udongo, na katika sehemu hiyo kukiwa na vitanda vitatu, viwili vya chuma vyenye rangi nyeupe na nyeusi, na kimoja kitanda cha mbao.

Sehemu ya nje ya kuuzia fanicha mbalimbali, huku kando kukiwa na barabara kubwa inayopita magari na pembeni kukionekana nyumba zilizoezekwa kwa mabati ya rangi ya kahawia, na katika uwanja huo kukiwa na fanicha aina ya makochi yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya rangi ya kijivu na vimito vidogo juu yake.

Sehemu ya kuuzia fanicha aina ya makochi, huku kukiwa na banda lililoezekwa na mabati na kushikiliwa na nguzo za miti. Na ndani ya banda hilo kukiwa na viti aina ya makochi yenye rangi ya kijivu, rangi ya maziwa na rangi nyeupe; na kando kukiwa na vimito vidogo vilivyowekwa.

Sehemu ya kuuzia fanicha iliyo katika chumba kikubwa chenye rangi nyeupe, na huku ukutani kukiwa na maandishi yenye rangi nyeusi na michirizi yenye rangi nyeusi na njano, na huku kukiwa na vitanda vya mbao vyenye rangi nyeupe na magodoro ya rangi ya kijivu yaliyo katika vitanda hivyo.

Duka kubwa la kuuzia fanicha mbalimbali, lililo ndani ya jengo kubwa lenye kuta za rangi nyeupe ndani, na sakafu yenye tarazo nyeupe, huku yakionekana makochi yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya kahawia, na kuwekwa vimito vidogo vya maua katika makochi hayo.

Sehemu ya wazi ya kuuzia fanicha ziilizo katika ardhi yenye udongo, na kando ya sehemu hiyo kukionekana barabara ya lami, ambapo upande wa juu yakionekana majumba makubwa ya ghorofa, na baadhi ya magari yaliyoegeshwa.

Sehemu ya jengo la kuuzia fanicha lenye chumba kikubwa, kilicho na kuta za rangi ya kijivu na huku ndani ya chumba hicho kukiwa na fanicha mbalimbali, makochi yenye vitambaa vya kijivu, rangi nyeusi na meza ndogo na kwingine kukiwa na mito midogo katika makochi hayo.

Duka kubwa la fanicha, huku sehemu ya nje kukiwa na sakafu, iliyosakafiwa kwa vigae na kukiwa kumepangwa makochi yenye rangi ya kahawia na vimito vidogo juu ya makochi hayo na huku akionekana mtu aliyekaa katika baadhi ya kochi na nyuma kukiwa na watu waliosimama.

Sehemu ya nje ya uwazi ulio na uwanja wenye vumbi kwa ajili ya kuuzia fanicha mbalimbali, na katika uwanja huo kukionekana fanicha mbalimbali aina ya vitanda vikiwa vimetengenezwa kwa vyuma na huku pembeni kukiwa na sehemu zilizowekewa miguu ya mbao na sehemu ya kichwani kukiwa na ubao.

Sehemu ya wazi ya kuuzia na kutengenezea fanicha mbalimbali, iliyozungushiwa wigo wenye ukuta wa matofali, na mlango wenye rangi nyekundu na huku ndani akionekana kijana aliyevaa fulana ya bluu, na mkononi akiwa ameshika ubao ulio juu ya meza, na nyundo na huku akitabasamu.

Sehemu ya chumba cha hoteli kikiwa na kuta zenye rangi ya kijivu na madirisha ya vioo na ndani kukiwa na viti vya mbao. Na nyuma ya viti hivyo wakionekana wahudumu wa hoteli waliovaa sare nyeupe na mmoja akiwa amevaa kofia nyeupe. Huku wakiwa wameshika sahani zenye vyakula na wakitabasamu.

Sehemu ya jengo la hoteli kubwa, iliyo na chumba kilicho na sakafu ya kahawia, na paa lililo na rangi ya kahawia, na kuta za rangi ya maziwa na meza zilizozunguka sehemu ya mapokezi, zenye rangi ya kahawia na makochi meusi na mbele kukiwa na mtoa huduma aliyesimama .

Jengo la hoteli kubwa ikionekana chumba cha mapokezi kilicho na kuta nyeupe na taa zinazoning'inia na huku mbele kukiwa na meza kubwa na nyuma ya meza hiyo wakionekana wahudumu wawili wa hoteli waliyovaa sare za rangi ya bluu na mbele kukiwa na wateja wawili.

Jengo kubwa la hoteli lililo na sehemu kubwa ya mapokezi iliyopambwa kwa picha mbalimbali ukutani na miti ya maua pembeni na mbele ya mapokezi kukiwa na meza kubwa ya mbao yenye maua na katikati ya uwazi wa chumba kukiwa na meza ndogo mbili za mbao na pembeni kiti chenye mito yenye rangi ya nyekundu.

Sehemu ya mapokezi ya jengo la hoteli lililo na kuta zenye rangi nyeupe pembeni, na sehemu ya mapokezi kukiwa na kuta zenye rangi nyekundu. Na meza kubwa mbele ya chumba hicho, na huku nyuma ya meza hiyo kukiwa na watoa huduma waliovaa mashati meupe; na mbele yake kukiwa na binti aliyesimama akipokea maelekezo.

Sehemu ya wazi ya soko lililo na mabanda yaliyoshikiliwa na nguzo za miti na huku kukionekana kuwa na bidhaa mbalimbali za chakula, matunda na huku wakionekana wanawake waliokaa juu ya viti vifupi wakiwa na bidhaa za nyanya, pilipili pamoja na viazi.

Sehemu yenye soko, kukiwa na banda lililo na mazao ya mbogamboga kama vile: karoti, kabeji, mapapai, machungwa, nyanya, na huku akionekana mwanaume aliye simama aliyevaa flana ya bluu bahari, kando ya meza zenye mazao hayo.

Sehemu ya soko iliyo wazi iliyo na mabanda mengi yaliyoezekwa kwa mabati na pembeni kushikiliwa na nguzo za mbao, huku zikionekana bidhaa nyingi za chakula, matunda na mbogamboga kama: nyanya, mapapai, vitunguu na ndizi zikiwa zimening'inizwa katika baadhi ya mabanda hayo.

Sehemu ya wazi ya soko lililo na mabanda yaliyo na nafaka na mazao mbalimbali huku baadhi wakiwa wameweka mazao chini aina ya karoti, nyanya zikiwa kwenye matenga, vitunguu vikiwa katika ndoo ndogo za plastiki pamoja na nyanya na karoti zilizowekwa chini katika kitambaa chekundu.

Sehemu ya wazi ya soko la kuuzia nafaka mbalimbali, huko kukiwa na mabanda yaliyoezekwa kuna turubai na sehemu nyingine wakionekana watu wakiuza nafaka hizo; za mchele, karanga, mahindi huku wakiwa wamejifunika miavuli na sehemu ya katikati kukiwa na magunia meupe yaliyojaza nafaka hizo.

Sehemu ya soko lililoezekwa kwa makuti na kushikiliwa na nguzo za miti. Na huku pembeni kukiwa na ukuta wenye matofali. Na ndani ya soko hilo kukiwa na meza zilizo na bidhaa mbalimbali kama vitunguu, machungwa, na ndizi zilizoning'inia juu ya paa. Huku kukionekana makasha ya rangi ya njano na bluu yakiwa na nyanya.

Sehemu ya soko ikiwa na banda kubwa lililowezekwa kwa mabati na nguzo za vyuma, na sehemu ya pembeni ikiwa wazi, huku likionekana sehemu ya duka la kuuzia nafaka mbalimbali na bidhaa zikiwa ndani ya ndoo ndogo za rangi ya bluu, nyekundu kijani na nyeupe na makasha yakiwa juu.

Sehemu ya soko iliyo na bidhaa mbalimbali na huku akionekana mwanamke aliyekaa katika kiti na mbele yake kukiwa na bidhaa za nyanya, hoho, mboga za majani, maharage yaliyoko kwenye gunia na mahindi na nyuma yake kukionekana maturubai na vifaa vingine vilivyorundikwa.

Sehemu ya soko iliyo na banda la kuuzia mazao mbalimbali na huku wakionekana mtu aliyevaa kanzu ya rangi ya bluu akiwa na bidhaa za vyakula mbalimbali, machungwa, bamia na vitunguu maji na huku pembeni wakionekana watu wengine wakiwa na mazao mbalimbali.

Sehemu ya soko likionekana banda lililoezekwa kwa mabati chakavu na kushikiliwa na miti na ndani ya banda hilo akionekana mwanamke aliyekaa kwenye kiti ameshika simu mkononi huku akitabasamu na mbele yake kukiwa na bidhaa za nyanya, vitunguu, mchicha na kando kukiwa na binti.

Sehemu ya soko iliyo na mabanda kwa nje yaliyo na nafaka na mazao mbalimbali aina ya nyanya, vitunguu, machungwa na baadhi ya mabanda hayo kukiwa na bidhaa za ndizi zilizoivaa na kando likionekana jengo kubwa lenye rangi ya kijani.

Sehemu ya wazi ya soko la mazao mbalimbali huku wakionekana watu waume kwa wanawake wakiuza mbogamboga, Viazi vitamu , Hoho, Unga na Mchele. Huku vikiwa katika matenga na mabeseni ya plastiki na ndoo ndogo.

Sehemu ya soko yenye mabanda yenye bidhaa mbalimbali na huku sehemu ya nje kukionekana watu wanaouza bidhaa za nafaka kama mihogo, iliyopangwa juu ya meza ndogo na ndizi zilizoiva, na huku wakionekana watu kununua bidhaa hizo na wengine wakiwa wanauza.

Jengo la soko kubwa la bidhaa mbalimbali lililojengwa kwa kuta na madirisha makubwa ya vioo, na ndani ya jengo hilo kukiwa na bidhaa mbalimbali zilizowekwa katika mashelfu na meza, huku zikionekana bidhaa za nguo na vikapu.

Sehemu yenye majengo makubwa ya kifahari yaliyo na ghorofa. Majengo hayo yakiwa na rangi nyeupe na bluu bahari, na kando ya majengo hayo kukiwa na bustani za miti na maua, na huku kando kukiwa na nyaya za umeme zilizopita pembeni.

Sehemu ya wazi yenye majumba makubwa ya kifahari yaliyojengwa kwa maghorofa yenye rangi ya maziwa na huku yakiwa yamezungushiwa wigo mkubwa wa matofali, uliopakwa rangi ya kijivu na huku mbele kukiwa na geti kubwa lenye rangi ya kahawia.

Duka kubwa la samani la kuuzia bidhaa mbalimbali likionekana kuwa na shelfu kubwa zenye rangi nyeupe zilizopangwa bidhaa za nguo, mashati yaliyotundikwa na mengine yakiwa kwenye mifuko yamewekwa katika shelfu hizo.

Duka kubwa la kifahari lililo na paa lenye taa ndogo zinazowaka na huku ukiwa na sakafu iliyoezekwa kwa vigae vyenye rangi ya kahawia, na kila upande wa duka hilo kukiwa na mashelfu makubwa ya vyoo yaliyojaa nguo na bidhaa mbalimbali na katikati kukiwa na meza yenye nguo.

Duka kubwa la kifahari lililo katika jengo kubwa lililo na milango mikubwa yenye vioo, na ndani ya duka hilo kukiwa na paa iliyo na taa. Huku ndani kukiwa na shelfu zilizopangwa bidhaa mbalimbali kama vile masanduku, nguo.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali lililo na milango mikubwa ya vioo, na ndani ya duka hilo zikionekana bidhaa zilizotundikwa katika shelfu aina ya mabegi pamoja na makoti.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali, ikiwa na sehemu iliyo na mashelfu ya kuuzia bidhaa aina ya makoti, yenye rangi za bluu, rangi nyeusi na rangi ya kijivu, yaliyotundikwa katika baadhi ya shelfu hizo.

Duka kubwa la thamani lililo na kuta zenye rangi ya maziwa na mashelfu makubwa ya rangi ya maziwa, na huku kukionekana baadhi ya mashelfu kukiwa na bidhaa aina ya viatu vikiwa vimetundikwa juu na kupangwa sehemu ya chini.

Duka kubwa la samani lililo na bidhaa za chakula bidhaa mbalimbali, zilizo na chumba zilizo kuta za rangi nyeupe, na taa zikiwaka na huku kukikiwa namasherifu mbalimbali yaliyojaza bidhaa mbalmbali, uku watu wakiwa wamesimama mbele ya mashine ya kulipia malipo.

Sehemu kubwa ya duka lenye bidhaa ya chakula na bidhaa mbalimbali, huku kukiwa na paa lililo na taa zinazowaka na sakafu ya rangi ya maziwa; na huku kando kukiwa na mashelfu makubwa yenye vioo yaliyowekwa: mikate, maandazi, chapati, na keki.

Duka kubwa la samani lililo na kuta ya rangi ya kijivu na sakafu yenye rangi ya kijivu na taa zinazowaka ndani, huku kukiwa na mashelfu makubwa ya vyuma na vioo yaliyopangwa bidhaa mbalimbali za chakula, vinywaji pamoja na matunda.

Duka kubwa la fahari la kuuzia chakula na bidhaa mbalimbali. Huku kwa ndani kukionekana shafu zilizopangwa, chupa za juisi za matunda na maboksi. Huko kando kukiwa na bidhaa nyingine mbalimbali.

Jengo kubwa la bidhaa za chakula na bidhaa mbalimbali, lililo na milango miwili mikubwa iliyo wazi, na juu ya jengo hilo sehemu ya mbele kukiwa na maandishi yenye rangi ya kijani na nyeupe, na katika sehemu ya chini ya milango hiyo, kukiwa na picha za bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya duka kubwa la samani la kuuzia chakula na bidhaa mbalimbali, lililopangwa viti vya rangi ya kijivu, bluu na nyeupe, na sehemu ya paa ya nyumba hiyo kukiwa na taa ndogo zinazowaka, na kando kukiwa na mashelfu ya vyuma yaliyo na bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya jengo kubwa la kuuzia chakula na bidhaa mbalimbali, huku ndani ya chumba hicho kukiwa na rufu iliyofungwa taa kubwa juu, na huku kukiwa na sehemu iliyoandikwa maandishi ya matunda na mbogamboga. Na katika meza kukionekana matunda na mboga hizo.

Duka kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali chakula na bidhaa nyingine, huku likiwa na chumba kilicho na mashefu ya vyuma na vioo, na huku katika baadhi ya mashefu kukiwa na vinywaji vilivyo katika chupa aina ya soda, na bidhaa nyingine mbalimbali.

Sehemu ya duka kubwa la chakula na bidhaa mbalimbali, huku ikionekena sehemu ya ndani iliyo na shelfu kubwa zilizopangwa dawa za meno za aina mbalimbali, na kwa mbele wakionekana watu waliosimama.

Duka kubwa la chakula na bidhaa mbali mbali, lililo tengenezwa kwa shefu zenye vioo, na uku ndani ya Duka hilo akionekana binti aliye vaa frana nyekundu na Suruali nyeusi, aliye weka tenga chini lenye rangi nyeusi na katika mkono wake akiwa ameshika paketi ya sausage na kuweka ndani ya tenga hilo.